Sehemu hii iliyozingirwa na uzio wa waya ya matundu ina vyumba viwili vya rangi nyeupe na mitambo ya kusambaza nishati ama umeme. Inaonekana kuwa kituo cha umeme.

Kituo hiki kidogo cha umeme kina vifaa maalum vya kueneza umeme. Pamoja na waya na kadhalika na kwenye ardhi wameekea kokoto na mbao.

Sehemu hii ni kituo kidogo cha umeme kilichozingirwa na uga wa jiwe pamoja na waya iliyo juu ya jiwe hilo na kuna nyaya, ama vifaa vya kueneza umeme na bango la Kenya Power.

Sehemu hili linaonekana kuwa bustani lenye miti mbalimbali na nyasi, kuna mchana ameketi pale kwenye shuka nyekundu la zile rangi za maasai, ameketi pamoja na mbwa wake pale kipenzi, na ana kikapu kilicho na chakula na anataka kujivinjari kwenye bustani hili.

Kuna mitungi ya rangi ya samawati na mengine ya rangi ya manjano. Kuna mitungi iliyofunikwa na vifuniko vya rangi nyekundu. Kuna mkono pale umeshikilia bomba ama mfereji unatia maji kwenye mtungi mmoja.

Sehemu hii inaonyesha mto ambao umejaa taka. Kando ya mto kuna pipa na kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanaokota takataka pale mtoni. Kwenye mandhari nyuma kuna vitongoji duni vilivyojengwa na matope na mabati.

Sehemu hii tambarare, ina nyasi ambazo zimekauka. Nyasi hizi ni za rangi ya manjano hudhurungi hivi. Inaonekana kuwa ni sehemu ya hifadhi la wanyama na kuna mnyama pale, ambaye ni mbuni wa rangi nyeusi na nyeupe, miguu na shingo lake ni za rangi ya waridi.

Kuna vijana wengi hapa ambao wanabeba mabati na wanakimbia. Kuna uharibifu mkubwa wa mali. Kuna rundo la kifusi cha mawe na mbao na mabati na kwenye mandhari nyuma kuna umati mkubwa wa watu na majengo mengine.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni mbuga, kuna miti na kuna vichaka na kuna twiga ambaye anaonyesha ulimi wa rangi ya kijivu na ako pale nyuma ya uzio uliotengenezwa na kamba.

Sehemu hii tambarare inaonekana kuwa kwenye hifadhi ya wanyama. Kuna barabara ambapo kuna tembo wanatembea na gari aina ya Land Cruiser nambari ya usajili, KBM 509B, na kando ya barabara kuna kinamasi.

Sehemu hii ni hifadhi ya wanyama. Imezingirwa na uzio wa waya ya tundu, na ina miti, na kuna mwanaume pale ambaye amevaa kofia, miwani na nguo za rangi ya kijani cha jangwa na amebeba simba mgongoni.

Kuna watu wanne wamevaa sare za samawati, wanafanya kazi kwa hii sehemu inayoonekana ni ya, mifereji mikubwa ama mabomba ya kusafirisha maji taka, na wanaonekana ni kana kwamba wanafanya usafi katika ile sehemu.

Kwenye ukumbi huu ulio na vitu vya rangi ya jani na jukwa jekundu kuna wachezaji wa sarakasi. Wachezaji watano wamejipinda wameegemeana pale na wameshikilia mmoja akiwa kichwa chini na wengine watatu wanacheza ngoma pale kando ya jukwaa.

Ndege huyu wa majini wa aina ya heroe, ana manyoya meupe, mabawa mapana, miguu mirefu ya rangi ya waridi, shingo refu na mdomo mrefu na uso wa rangi ya waridi pia. Anatumia mdomo wake maalum, kushika samaki na wanyama wa majini kama chakula chake.

Sehemu hii ina kijito ambacho kimejaa takataka na ukingoni kuna mimea inayopatikana kando ya maji. Na kule mbele, kule kando, kuna majengo na magari ambayo yanapita.

Sehemu hii ya hifadhi ya wanyama ina tembo watatu watoto. Kila tembo anapewa maji ama maziwa kutumia zile chupa na wafanyikazi ambao wamevaa kabuti na suruali za rangi ya kijani kibichi na kofia pia.

Sehemu hii tambarare inaonekana kuwa mbugani ama porini. Kuna miti ya aina mbalimbali, kuna vichaka, kuna vilima kule kando iliyogusana na anga, kuna mawingu meupe yaliyotapakaa angani na anga ni ya bluu, samawati.

Kuna tumbili ambaye anatembelea juu ya uzio huu wa vijiti na kamba na kwenye mandhari nyuma kuna miti mingi kama msitu na sehemu hii inaonekana kuwa ni hifadhi ya wanyama.

Watu wawili hawa, mmoja wa kike mwingine wa kiume wanapiga picha pale kando ya miamba na maporomoko ya maji. Wanaonekana kuwa wanatabasamu , wanafurahia mandhari yale.

Kuna mto unaoonekana kuwa umefurika maji. Ukingoni pale kuna sehemu ya makazi duni ambayo yamejaa takataka na nyumba zile ni za mabati na kuna mtu ameketi pale kwenye ukingo juu ya mawe.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni hifadhi la wanyama. Kuna uzio wa bao na sehemu iliyozingirwa ambayo ina miti na nyasi ambapo labda ndipo wanyama wapo, na kuna watu watatu inaoonekana kuwa ni familia ambao wanafurahia mandhari haya.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni mbuga la wanyama. Pale kuna vifaru wawili wa rangi ya kijivu ama kahawia wanaovuka barabara na kwenye mandhari nyuma kuna nyasi na miti na mimea ya aina mbalimbali na pia vilima.

Huyu ni simba jike amelala kwenye ardhi pale kwenye hifadhi ya wanyama. Ako nyuma ya uzio wa chuma ya tundu ambao unatumika kumzuilia kupatana na watalii, ambao labda wako kwenye upande mwingine wa uzio.

Huyu mnyama ni duma. Amelala pale kwenye nyasi anaonekana ana madoadoa meusi na yeye ni mnyama ambaye ana mbio sana katika wanyama pori.

Sehemu hii kando ya barabara ya lami inaonyesha ujenzi unaoendelezwa, imezingirwa na uzio wa mawe. Ujenzi unafanywa na mbao, na chuma, na mawe, na simiti na vifaa vinginevyo.

Kulingana na mandhari yanayoonyeshwa, hapa ni hifadhi kuu ya Nairobi, inaonyesha mbuni wanne wa rangi nyeusi na nyeupe, walio katika sehemu tambarare iliyo na nyasi, pale kwenye mandhari nyuma ninaona mji kuu wa Nairobi na majumba yake marefu marefu.

Huyu ni simba mtoto ambaye ameshikiliwa na mtu ambaye anampatia maziwa kutoka kwenye kijichupa. Simba huyo anaonekana kuwa ni mchanga na anayanywa yale maziwa.

Hapa kwenye bustani hili, kuna msichana ambaye ameketi kwenye ardhi, ametandika shuka na ameketi pale. Ametoa vyakula ywajitayarisha kuvila na pia anajifurahisha na madhari yale. Kuna miti, kuna nyasi na kuna jua na hali ya anga iko sawa, iko shwari.

Sehemu hii tambarare ina nyasi na mawe na kule nyuma kuna uzio ya waya ya tundu. Pale katikati ya ile sehemu kuna mamba aliyelala mle na pia kuna kijito ama maji yanayopita kando ya sehemu hii.

Sehemu hii inaonyesha barabara kuu ambayo ina njia ambayo inaenda pande mmoja na nyingine inaenda mwelekeo kinyume. Kuna aina tofauti ya magari kama vile mabasi ya abiria, matatu na magari ya kibinafsi na kadhalika, na pia kuna watu ambao wanatembea kwa mguu.

Basi hili ni la kampuni ya Citi Hoppa route nambari arobanne na sita ni la rangi ya kijani na manjano na liko barabarani kando yake kuna basi jingine la rangi ya zambarao, na mtu aliyesimama kando ya hilo basi.

Hapa ni sehemu ya jiji ambapo ni kituo cha mabasi. Kuna basi la Paradise System ama Kagina Sacco lililo la rangi ya manjano na nauli ya kwenda sehemu zilizo orodheshwa pale, Thika Road, Roysambu, Zimmerman, Githurai, Kamiti na kadhalika ni shilingi thelathini.

Hapa kuna mabasi ya rangi ya samawati ya kampuni ya Loffa Travels. Yanaonyesha mahali wateja wanaweza pelekwa. Hapo Bypass, Greensports Kamakis na KamakisCorner. Na pia kuna watu wanaonekana wanataka kupanda mabasi na wale conductor wanao chukua pesa kwenye mabasi haya.

Sehemu hii ya mji inaonyesha kituo cha mabasi au usafirishaji wa umma. Kuna basi tatu zimepangwa kwenye mlolongo, basi hizi ni za rangi ya jani, ni za kampuni ya Githurai TSacco, na kuna watu pale kando. Na kwenye mandhari nyuma kuna majumba, jumba moja ni la rangi ya manjano

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha basi, kuna basi mbili zilizopangwa pale kwenye mlolongo. Basi hizi ni za rangi ya samawati, kando ya basi hizi kuna majumba na kuna watu, kuna mtu aliyeshikilia bango ambalo linaonyesha hii basi namba thelathini na nne na linaitisha nauli ya shilingi hamsini.

Sehemu hii ya jiji inaonyesha barabara kuu. Upande moja unaonekana kuwa na msongamano wa magari, ya aina tofauti tofauti. Upande mwingine kuna majumba na kuna watu wengi ambao wanafanya biashara kando ya barabara.

Sehemu hii ni kituo cha basi. Mabasi yamepangwa kwenye mlolongo na la kwanza ni la rangi ya samawati na manjano na la kampuni la KBS.Kando kauna watu ,wengine wameshikilia mabango ya kuonyesha nauli na nambari ya basi.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha mabasi cha daladala za Meru Express na Maua Direct, kampuni za Menany Sacco na Maua Shark, na kampuni nyinginezo. Kuna daladala za rangi nyeupe, ambazo pia zimepakwa marangi tofauti za kampuni hizi, na kuna abiria na watu wanaongoja kuzipanda hizi gari.

Sehemu hii ina uzio wa chuma. Kwenye upande mwingine wa uzio kuna sehemu iliyo na nyasi na kuna garimoshi la Nairobi Commutor Railine na garimoshi hili ni nyeupe na lina rangi ya waridi na rangi ya manjano.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha basi za KBS na kuna basi inayoonekana pale ya rangi ya samawati ya KBS nambari ya usajili KCK 447O. Hii basi ni nambari arobaini na tano na kuna abiria wanaoingia kwenye basi hio na nauli ni shillingi hamsini.

Sehemu hii ni kituo cha mabasi mabasi yamepangwa kwenye mlolongo, kuna mabasi mawili ya rangi ya zambarau na mabasi mengine ya rangi ya samawati. Kuna ofisa wa traffic amevaa koti ya rangi ya kijani anazungumuza na mtu aliyevaa shati nyeupe na kofia ya samawati.

Sehemu ya jiji ni kituo cha basi, basi zinaonekana pale ni za rangi ya samawati na lililo na michoro ya watu. Lina nambari la usajili KDN 340K na kuna abiria ambao wanapanda basi hizi pia.

Barabara kuu hii ina magari ya aina tofauti kuna basi la rangi ya manjano na michoro michoro pia amabalo linapita kwenye barabara hii na mbele yake kuna gari ndogo ya rangi la rangi nyeusi na nyuma yake ama kando yake kuna basi ya rangi ya chungwa.

Sehemu hii ya jiji ina shughuli nyingi. Kuna majumba kando na barabara katikati. Pale barabarani kuna basi za usafirishaji wa umma. Kuna basi ya rangi nyekundu ya Eastleigh Commuters . Kuna basi jingine la rangi ya samawati na kijani la City Shuttle na kuna abiria wanaotembea na wengine wako kwenye mabasi.

Hapa ni kituo cha magari ya usafirishaji wa umma. Kuna idadi ya nambari kadhaa za matatu na matatu inayoonekana pale ni ya rangi nyeupe na ya kampuni ya Embasavva Sacco, inasafirisha wateja Whitehouse, Mtindwa, Kariobangi, Riverside na Allsops.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha mabasi ya kampuni ya City Shuttle. Kuna basi lililoegeshwa pale kwenye barabara, la nambari 725 na njia ya nambari 46. Kuna abiria ambao wamo mle ndani ya basi na kuna pikipiki ya rangi ya samawati pale kando.

Sehemu hii ya jiji, inaonekana kuwa kituo cha basi, za kampuni ya Lucky BD Travelers, sehemu hii imezingirwa na majumba, na pia kuna watu kando ambao wanaonekana kuwa na, kwenye shughuli, zao tofauti, basi hili ni la rangi ya chungwa.

Sehemu hii inaonyesha, barabara kuu ya pande mbili, pande mmoja, una, msongamano wa magari ya kila aina. Kando ya upande huo kuna uzio ama ukuta wa, mawe na kando ya ukuta huo kuna miti, na kwenye mandhari nyuma kuna majumba.

Hii ni sehemu ya jiji inayoonyesha majumba, barabara ya pande mbili, na kituo cha mabasi, na daladala. Kwenye barabara kuna magari ya aina tofauti tofauti kuna, lori kuna mabasi kuna, daladala na pia kuna watu wanaotembea, pale barabarani. Kando ya barabara pia kuna miti na majumba.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi matatu, moja ya rangi ya manjano, nyingine ya rangi ya waridi, ingine ya rangi ya samawati. Kwenye basi la waridi kuna watu mle ndani na ni la kampuni ya Manmo Investment na linaonyesha sehemu tofauti kwenye linaenda lapeleka wateja.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha basi. Kuna basi mbali mbali na moja ni ya rangi ya samawati na kampuni ya Chelsea Trans . Abiria wanaonekana kuingia hio basi. Kando yake kuna basi jingine la rangi ya kijivu na rangi ya chungwa na kuna watu wanaotembea pale kando.

Sehemu hii imetengwa na uzio wa chuma ya matundu. Kwenye mandhari nyuma kuna gari moshi ambalo ni la usafirishaji wa umma .Ni la rangi nyeupe, rangi ya njano, rangi ya chungwa na rangi ya waridi na pale nyuma kuna miti pia na nyasi.

Sehemu ya jiji inaonyesha kituo cha mabasi. Kuna basi pale la rangi ya chungwa na nyeusi la Prudence Baraka kampuni ya Manmo SACCO na linawasafirisha wateja Riverside, Naivas, Stage 24, nakadhalika. Pia, kuna matatu jeupe pale kando, kuna msongomano wa watu na kuna mwendeshaji wa pikipiki pale pia.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha mabasi ya City Shuttle. Mabasi haya ni ya rangi ya samawati na manjano yamewekwa kwenye mlolongo na kuna watu wanao panda haya mabasi na wengine wako pale kando na wengine wameinua mabango yanayo onyesha mahali hizi basi zinaenda na bei ya nauli. Kuna pikipiki pale kando.

Sehemu hii ya jiji ni kituo cha basi za kampuni ya City Shuttle. Basi hizi zimepangwa kwenye mlolongo, ni za rangi ya manjano na samawati, na zina nambari kama vile saba mbili tano. Kando ya basi hizi kuna watu ambao labda wanataka kupanda mabasi haya.

Hapa ni kituo cha basi la kampuni ya 105 shuttle . Basi lililoegeshwa pale ni la rangi ya samawati. Namba ya usajili KBU456S na linaonyesha pale kando njia ya 105 ambayo inapitia Westlands, Safaricom, Kangemi na kadhalika.

Sehemu hii iliyozingira na uzio wa mawe inaonekana kuwa na mijengo tofauti ya majumba ya kukodisha ama majumba ya kupanga, mengine ni ya ghorofa mengine yana matanki kule juu na kadhalika.

Kuna mabomba manne. Matatu yanatoa mvuke au moshi ya rangi ya kijivu. Haya mabomba ni ya rangi nyeupe na nyekundu, na moja halitoi moshi. Pia kuna nyaya ya, za stima kwenye mandhari nyuma na mawingu pia.

Sehemu hii ya ardhi inaonekana kuwa inalimwa na labda wanatengeneza mtaro wa kupitisha maji na kuna tractor pale kando ambayo inatumika kulima mtaro huu ,na kwenye mandhari nyuma kunaonekana kuwa na miti na nyaya za umeme na majumba.

Sehemu hii inaonyesha mfumo wa mabomba ambao unatumiwa kusafirisha maji ama maji taka kutumia umeme. Mabomba haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, rangi ya manjano na rangi nyeusi.

Tanki lililonyeshwa jeusi la kampuni ya Premier na kiwango cha lita mia moja thelathini na tano, linatumika kuhifadhi maji na kando ya tanki lile kuna pipa ya taka ambayo ina karatasi inayotumika kuwekea ama kuhifadhi taka.

Hili ni bomba ambalo limekatwa kuwa mfereji, mfereji huu unamwaga maji safi kwenye mkondo na pia kuna mimea ya rangi ya kijani na nyasi kando ya mkondo huu.